Mchoro unaonesha dhana ya elimu ya kisasa inayochochewa na teknolojia. Katikati kuna kompyuta mpakato iliyozungukwa na vielelezo mbalimbali vya kielimu. Vyote vimeunganishwa kwa mistari iliyokatikakatika.

Watu wawili wameketi pamoja mezani wakitazama skrini ya kompyuta wakionekana wakishirikiana katika kazi au tathmini ya programu. Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa tisheti nyeusi na ameonyeshwa kutoka nyuma huku mwanaume aliyevaa miwani na tishati nyeupe akiwa upande wa kulia akitazama skrini wa umakini.

Wanawake wawili wenye ngozi nyeusi wamekaa mezani wakitazama kompyuta ndogo mmoja wao akionesha kitu kwenye skrini kwa mwenzake kwa makini. Wote wawili wanaonekana kushirikiana kwa ukaribu. Pembeni mwao kuna kompyuta nyingine kubwa na watu wawili zaidi wanaoendelea na kazi zao kwa umbali.

Watu wawili wamekaa mezani wakitazama kompyuta ndogo kwa makini. Huku mwanamke aliye upande wa kushoto akionekana kuelezea jambo kwenye skrini kwa mwanaume aliye upande wa kulia. Wanaonyesha ushirikiano na umakini katika kazi yao.

Mandhari ya kujifunzia au kufanya kazi kwa mbali inangaziwa kupitia mchoro au mtindo wa cartoon Komputa ndogo imefunguliwa skrini yake ikionyesha dirisha la video icon ya kofia ya kuhitimu na maandishi mbali mbali yanayo ashiria shughuli ya elimu au kazi.

Watoto kadhaa wameketi kwenye meza ndefu, wakiwa makini wakitumia kompyuta ndogo. Wengi wao wamevaa sare za shule za samawati na meza waliokalia imefunikwa kwa kitambaa chenye maua ya rangi mbalimbali. Kila mtoto ana kompyuta yake na wanaonekana wakijifunza au kufanya kazi ya kielektroniki.

Simu ya mkononi inashikiliwa mbele ya skrini ya kompyuta. Zote zikiwa zimefungua programu ya Google classroom. Nembo ya kijani kibichi yenye picha ya mtu mbele ya ubao inaonekana kwenye skrini ya simu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya elimu katika mazingira ya kidijitali na kisasa.

Mtoto ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato. Ana nywele fupi nyeusi na amevaa shati ya kijani kibichi. Suruali ya bluu iliyofifia na mikanda mgongoni. Kompyuta imewekwa juu ya meza ya rangi ya beige au kahawia.

Kijana mwenye asili ya kiafrika anaonekana akifanya mazugumzo ya video kupitia kompyuta ya mapato. Ameketi mbele ya skrini akiwa amevaa sweta ya kijivu na kutazama kwa makini. kwenye skrini kuna mwanamke anayezugumza huku akitabasamu akiwa amevaa shati la machungwa chini ya koti lenye mistari ya kijivu.

Vijana wanne wamekusanyika wakitazama pamoja simu ya mkononi wakionyesha hisia za furaha na mshangao kwa kile wanachokiona. Wawili kati yao wanashikilia vitabu au daftari kuonyesha kuwa wanaweza kuwa wanafunzi au marafiki wa karibu.

Mtoto mdogo ameketi mezani huku akitabasamu akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Amevaa shati la rangi ya chungwa na mikono yake iko mezani mbele yake. Pembeni kuna kompyuta iliyofunguliwa na karibu nayo kuna daftari au kitabu chenye kurasa nyeupe.

Hii, ni kompyuta mpakato ya kijivu, ikiwa wazi, skrini inaonyesha maandishi makubwa meupe, E-learning , juu ya mandhari nyuma, ya manjano iliyokolea, chini ya maandishi hayo, kuna aikoni, ndogo, nne nyeupe.

Watu wanne wameketi karibu na meza kwenye mkutano au warsha. Mwanamume aliye katikati anaonekana akizungumza akiwa amevaa shati la bluu na miwani. Kushoto kwake, kuna mwanamume mwenye nywele zilizosokotwa. Amevalia shati jeupe. Kulia, mwanamke mwenye gauni la rangi mbalimbali anaskiliza.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha simu janja au kompyuta kibao iliyo wazi kama kitabu na vitu mbalimbali vya elimu vikiundwa kwa mtindo wa 3D vikielea juu yake. Vitu hivi ni vitabu, bodi nyeusi yenye hesabu, balbu ya mwanga inayowakilisha mawazo.

Wasichana wawili wamevaa hijabu, wakiwa wanatazama kifaa cha kielektroniki, kama simu au kompyuta kibao. Msichana upande wa kulia amevaa hijabu ya kijani yenye maua madogo ya manjano na meupe, na nguo yenye muundo kama huo. Msichana upande wa kushoto amevaa hijabu ya samawati, kofia ndogo nyesi inayoonekana.

Watu wawili wameketi mezani kwenye eneo la nje wakijihusisha na shughuli tofauti. Mbele, mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizofungwa juu amevaa sweta ya waridi yenye mikono yenye lazi nyeupe akiwa anatumia kompyuta huku akitazama chini na kuandika.

Watoto watatu wavulana wameketi kwenye dawati darasani wakionyesha umri wa shule ya msingi. Mvulana aliyeketi mbele anaangalia kifaa kidogo cha kieletroniki kilichowekwa mbele yake, labda simu. Wavulana wawili nyuma yake wanamtazama kwa makini.

Mwanamke ameketi karibu na dirisha ndani ya gari la moshi la kisasa. Akiwa mevalia koti na suruali za kijani kibichi. Anaandika kwenye daftari dogo lililowekwa juu ya meza. Huku kompyuta kibao ikiwa imesimama karibu. Nywele zake ni fupi na zina rangi ya kahawia.

Mezani tunaona kompyuta mpakato na daftari ambalo liko juu ya kompyuta hiyo. Mikono ya mtu inaonekana ikibonyeza ikoni huku ikiashiria mfumo wa elimu wa kidijitali.

Mwanamke mchanga ameketi mbele ya meza akijishughulisha na somo la mtandaoni. Anashika kalamu mkononi huku akiandika kwenye daftari lililo wazi mbele yake, macho yake yakiwa kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Katikati ya skrini hiyo anaonekana mwanamke mwingine anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe ulio na chati au maandishi.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati la mbao akiwa amevalia vichwa vya sauti visivyo na waya. Anaangalia kitabu kikubwa kilicho wazi mbele yake huku akionyesha sehemu fulani kwa kutumia kalamu. Pembeni kuna kompyuta ndogo iliyo wazi na simu ya mkononi.

Mwanamke mwenye nywele fupi na miwani ameketi kwenye dawati akishiriki mkutano wa video. Mbele yake kuna skrini kubwa iliyopinda inayoonyesha sura za watu kadhaa wanaoshiriki mkutano huo. Kushoto kuna kompyuta ndogo kwenye stendi, skrini yake ikionyesha grafu na chati za data.

Mtu mzima aliyevalia shati la samawati ameshika kalamu mikononi huku akitazama skirini ya kompyuta. Anaonekana kana kwamba ananukuu kitu kutoka kwenye kompyuta. Amevalia miwani na kompyuta yake ni ya rangi ya kijivu, huku nyuma ina umbo la duara.

Mikono ya mtu inaonekana juu ya kibao cha kuchorea, huku akitumia kalamu ya kidigitari. Kompyuta pajani upande wa kushoto, inaonyesha graph na takwimu .Karibu na skrini, kuna taswira hewani ya kidijitari kama grafu, chati na ikoni.

Msichana mdogo aliye karibu na kamera ameegemea kiganja chake huku akitabasamu polepole akiwa mbele ya kompyuta ya fedha. Ana ngozi ya kahawia, nywele nyeusi zilizonyooka na amevaa shati lenye maua ya manjano na kahawia. Karibu naye, msichana mwingine mwenye umri sawa au mdogo kidogo, mwenye ngozi ya kahawia na nywele nyeusi amevaa shati la waridi na anaangalia skrini ya kompyuta.

Kiolesura kimepambwa na rangi ya zambarau iliyokolea kikitoa hisia ya utulivu na umakini wa kitaalamu. Kushoto, kuna michoro ya wanafunzi wawili, mmoja akiwa ameketi mbele ya kompyuta kubwa ya mikononi akiwa makini kana kwamba anasoma huku mwengine akiwa ameketi sakafuni akiwa na kompyuta ndogo.

Mikono ya mtu inaonekana ikibonyeza kibodi ya kompyuta mpakato. Huko ikoni mbalimbali za kijidijitali zikielea juu ya skrini na kibodi zikionyesha mandhari ya E-learning .Ikoni hizo ni pamoja na kofia ya kuhitimu, vitabu, alama ya video, chati na ishara zingine za elimu.

Msichana anaketi mbele ya kompyuta akitazama skrini kwa makini huku akiandika kwenye daftari lilipo mezani akiwa amevaa shati la machungwa anaonekana kujifunza kwa makini. Mazingira yanatoa mwangaza mzuri na hakuna vitu vinavyosumbua kwenye eneo la kazi.

Mtu anaonekana akiandika kwenye kompyuta mpakato. Mikono yake inaonekana juu ya kibodi. Juu ya kompyuta na mikono kuna picha za mfumo wa dijitali zinazohusiana na elimu na kujifunza mtandaoni.

Mikono miwili inaonekana ikifanya kazi kwenye kompyuta ndogo ya rangi ya fedha. Mkono wa kulia umenyosha kidole kuelekea skrini kana kwamba unaonyesha kitu muhimu huku mkono wa kushoto ukiwa juu ya kibodi. Mkono mmoja umevaa bangili nyeusi na mwingine una pete kwenye kidole cha...

Watu wanne wenye asili ya kiafrika wameketi na kusimama karibu na meza ya ofisi wakifanya kazi kwa pamoja, wakiwa na nyuso zenye tabasamu. Mwanamke wa kulia ameshika karatasi na kalamu akiwa anaandika huku akiangalia kwenye kompyuta ya pajani iliyo mbele yao.

Ujumbe huu unaonyesha kulinganisha kati ya faida na changamoto ya masomo ya darasani na ya kidijitali kwa kutumia michoro na maandishi mafupi. Kushoto, upande wa masomo ya kidijitali, unaonyesha kompyuta na kofia ya kuhitimu juu, ukieleza kuwa, mtu anaweza kujifunza mahali popote kwa kasi yake mwenyewe.

Kijana ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato. Amevaa shati la samawati linalofanana na sare ya shule. Anaangalia mbele huku mikono yake ikiwa juu ya kibodi. Kompyuta nyingine zimepangwa kwenye meza zikionyesha kuwa ni darasa la kompyuta au maabara.

Mwanaume kijana mwenye nywele za waridi, ameketi sakafuni. Kichwani amevaa vifaa vya kusikiliza sauti za samawati akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Amejikita kwenye kazi huku akiandika kwenye daftari wazi kwa kutumia kalamu.

Mwamme, ameketi kwenye meza ya mbao, nyepesi, ndani ya maktaba. Amevaa shati la mikono mirefu, yenye miraba nyekundu, na meupe, juu ya, tishati ya kijivu, akiwa na tabasamu usoni, anaandika kwenye daftari ndogo, lililo mbele yake.

Mwanamke ameketi mezani, akitumia kompyuta ya pajani, akijihusisha na kazi au mkutano wa mtandaoni unaoonyeshwa kwenye skrini, ambapo picha au majina ya watu wengine yanaonekana. Meza imefunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyekundu na machungwa.

Mtazamo wa juu unaonyesha kundi la watu saba walioketi kuzunguka meza kubwa ya mbao, wakitumia kompyuta mpakato na vifaa vya kidijitali katika mazingira yanayoashiria mafunzo au kazi ya pamoja. Katikati ya meza limeandikwa neno kubwa E-LEARNING kwa herufi nyeupe likizungukwa na maneno kama Online, Knowledge, Training, Education, Success na study .

Komputa mpakato imefunguliwa juu ya meza ya mbao ya kahawia, skrini yake ikionyesha maandishi makubwa online education katikati chini yake yakiwa na maneno madogo freedom and flexibility . Mandhari ya skrini imegawanyika katika sehemu tatu zenye mchanganyiko wa rangi, samawati, kijani hafifu na waridi.

Kuna vifaa vitatu vya kielektoriniki vya mawasiliano, kompyuta mbili za mezani na kompyuta ya mikononi, kompyuta za mezani zina skrini zenye picha za watu zikionyesha mazungumzo ya video kompyuta ya mikononi ina skrini iliyogawanywa ikionyesha mkutano wa video wa kikundi.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti au sofa akiwa amefunika kichwa kwa kitambaa ya kijivu. Anatumia kompyuta ndogo nyeupe na anaonekana mtulivu akiwa kazini. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande wa kushoto ukitegeneza kivuli ukutani.

Mtu ameketi kwenye meza ya mbao akiangalia kompyuta ndogo. Anaonekana kutoka nyuma amevaa shati la buluu na mkono wake wa kulia unashikilia kidevu chake kama anafikiri au anazingatia kille anachoangalia kwenye skrini ya kompyuta.

Kompyuta ndogo iko upande wa kushoto kwenye meza. Mtu mmoja anatumia kibodi au sehemu ya kugusa kwa mkono mmoja huku mkono mwingine ukishikilia kalamu ya samawati na kuandika kwenye daftari lililo upande wa kulia wa kompyuta.

Mwanamke ameketi kwenye meza nyeupe, akiwa anatumia kompyuta mpakato, anaonekana kuwa anafanya kazi au anasoma, ana daftari lililofunguliwa, mbele yake, na kalamu ya manjano mkononi.

Mkono wa mwanamke unagusa skrini inaonyesha neno E-LEARNING kwa herufi kubwa. Karibu na maandishi hayo kuna ikoni nyingi za rangi tofauti ikiwemo balbu inayoashiria mawazo mapya. Kioo cha kukuza kinacho onyesha utafiti. Kikundi cha watu wakionyesha ushirikiano wa wanafunzi. Saa ya kupanga ratiba na wingu lenye mshale wa juu linaloonyesha upakiaji wa rasilimali.

Mwanamke kijana mwenye ngozi ya kahawia ameketi mezani akitabasamu huku akiandika kwenye daftari lake. Amevaa fulana ya rangi ya machungwa na mbele yake kuna komputa mpakato nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na nyuma yake kuna televisheni kubwa ukutani.

Mtu ameketi na kompyuta kibao mikononi mwake akitazama skrini yenye ukurasa wa masomo ya mtandaoni. Juu ya skrini neno e-learning limeandikwa kwa rangi ya samawati. Chini yake kuna aikoni tatu zilizopangwa kwa mstari.

Mtazamo was juu unaonyesha mtu mwenye nywele fupi zilizokunjamana akiwa ameketi kwenye dawati la mbao akitumia kompyuta ya pajani iliyo mbele yake. Skrini ya kompyuta inaonyesha watu wengine watatu hadi wanne, ikionyesha kwamba anashiriki kwenye mkutano wa video.

Mikono ya mtu inaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha manjano akichapa kwenye kompyuta mpaka iliyowekwa juu ya meza nyeupe ya mviringo, karibu na kompyuta, kuna mchoro wa kielelezo kinachoonyesha kichwa cha binadamu chenye alama ya atomu katikati kikiwa kimezungukwa na aikoni kama kompyuta, kitabu, penseli na grafu. Zote zimeunganishwa kwa mishale kuonyesha mzunguko wa maarifa.

Mwanaume huyu mwenye ndevu na nywele ndefu, ameketi kwenye dawati lake akiendesha kikao cha mtandaoni kupitia kompyuta yenye skrini mbili. Amevaa shati la kahawia na ameonyesha hisia za maelezo au msisitizo kwa kuinua mikono yake wakati wa kuzungumza.

Hawa ni wachezaji wanne, wamevaa sare rasmi ya michezo, wanacheza mchezo wa mpira wa kikapu. Mchezaji mmoja ameinua mpira. Kando ya uwanja kuna mashambiki.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri inaonekana bila watu ndani ikiwa na mandhari tulivu kama vile imesubiri kuanza kwa kipindi. Meza za kazi zenye rangi ya kahawia iliyokolea zimepangwa kwa usawa kando kando ya ukuta na pia katikati ya chumba.

Chumba chenye muonekano wa bweni; kina vitanda viwili vya kulala, kimoja kikiwa cha kawaida na kingine cha gorofa. Fremu zote ni za chuma cheusi, zenye mbao za kahawia huku magodoro yakiwa na michoro ya kijani. Dirisha moja lina pazia lenye rangi ya kijani na nyeusi. Na nje ya dirisha kuna miti na mimea mingi, inayoonyesha mazingira ya asili.

Mwonekano wa juu unaonyesha ukumbi mkubwa wa mihadhara uliyo ndani ya chuo kikuu au taasisi ya elimu, ukiwa mtupu bila wanafunzi. Viti vya mbao vimepangwa kwa safu za kupanda juu, kila kimoja kikiwa na meza ndogo mbele yake iliyoambatanishwa na kiti kilicho mbele. Ikionyesha matumizi ya kusomea au.

Chumba kidogo cha makazi ya wanafunzi kina vifaa kama jokofu ndogo na birika la maji juu ya meza. Kuna dawati ndogo la kujisomea lenye kiti cha rangi ya machungwa na televisheni imewekwa juu ya dawati ikining'inia ukutani.

Jengo kubwa la ghorofa mbili, limejengwa kwa mawe ya kijivu na linapaa la vigae vyekundu. Mbele yake, kuna uwanja wa michezo wa watoto uliojaa vifaa vya rangi mbalimbali. Kuna nyumba ndogo ya mbao.

Hii ni maabara ya kompyuta inayoonekana kuwa tupu kwa sasa. Kuna safu kadhaa za madawati ya mbao ya kahawia, kila moja likiwa na kompyuta ya kioo, kibodi na kipanya. Kuta za chumba ni za kijivu au nyeupe. Kuna madirisha yenye grili za chuma yanayoruhusu mwanga wa asili.

Ndani ya chumba kikubwa, vitanda vya kupanga zaidi ya vinne vimepangwa kwa mstari, kila kimoja kikiwa na godoro, mashuka na baadhi ya mito. Kuna ni za rangi ya kawaida na dirisha lipo upande wa kushoto linaingiza mwanga wa kutosha kuangaza sehemu kubwa ya chumba.

Chumba kina vitanda viwili, vya juu na chini. Kimoja upande wa kulia na kingine upande wa kushoto. Vyote vina magodoro meupe na blanketi zilizo kunjwa vizuri juu yake. Dirisha upande wa kushoto lina pazia la kijani kibichi.

Chumba cha kulala ,kina vitanda vitatu vya ghorofa vilivyopangwa kwa mpangilio, upande wa kulia kuna viwili vyenye fremu za chuma za rangi nyeusi na mbao kwenye sehemu za juu na chini. Kila gazi ikiwa na godoro jeupe.

Chumba kidigo cha kulala kinaonekana kuwa cha hosteli au bweni kikiwa na kitanda cha gorofa kati kati. Gondoro la juu lina shuka ya samawati lenye miraba, huku lilie la chini likiwa na shuka ya waridi lenye michoro ya maua. Kushoto kuna meza ndogo iliyobandikwa ukutani na kiti cha plastiki cha rangi ya bluu.

Chumba kikubwa kinaonekana kuwa bweni la wanafunzi, likiwa limejaa vitanda vya chuma viliyopangwa kwa mstari. Kila kitanda kina magodoro na baadhi yake yamefunikwa na nyavu za kijani kibichi, labda kwa ajili ya kuzuia mbu wakati wa usiku. Baadhi ya vitanda vina blanketi au mizigo midogo ya wanafunzi.

Ndani ya maktaba yenye shughuli nyingi rafu zilizojaa vitabu zimepangwa kuzunguka ukumbi mzima. Meza kadhaa nyingi zikiwa za mviringo zimejaa wanafunzi wanaosoma kutumia kompyuta ndogo na kuandika. Viti vya kijani na zambarau vinaongeza mwonekanao wa kuvutia wa maktaba hii.

Darasa tupu linaonekana, likiwa na madawati mengi yaliyopangwa kwa safu nadhifu , viti vimepangwa kuzunguka kila dawati . Upande wa kushoto Kuna rafu ya vitabu ya aina mbalimbali, meza ya nyuma ya darasa ina kompyuta mbili ziliyowekwa kwa matumizi ya wanafunzi.

Jengo la ghorofa mbili, lina rangi ya cream au beige na linaonyesha matumizi ya makazi au ofisi ndogo. Katika ghorofa ya kwanza, kuna balcony ya reli ya chuma na juu yake maandishi, bereri house, yamechorwa kwa herufi kubwa nyeusi. Madirisha mengi yana grili za chuma kwa ajili ya usalama huku mlango mkuu ukiwa upande wa kulia chini.

Wanaume sita wakiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi, kila mmoja akiwa katika harakati tofauti za kuinua vyuma vizito. Mmoja amelala kwenye benchi akiinua uzito kwa mikono miwili juu ya kifua. Wengine wawili wakivuta mashine za kukaza misuli ya mgongo na mikono.

Chumba cha hospitali kinaonekana kikiwa na vitanda vitatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kila kimoja kikiwa na shuka za waridi safi. Pazia za rangi ya samawati yamefungwa karibu na baadhi ya vitanda.

Kitanda kinaonekana kimetandikwa vizuri kikiwa na fremu ya mbao yenye rangi ya kahawia iliyokolea juu ya godoro kuna shuka ya kijivu na blanketi jeupe imetandikwa kwa usafi juu yake.

Wachezaji wawili wa raga wamepambana katikati ya uwanja wa nyasi. Wakionyesha nguvu na ustadi wao. Mchezaji aliye na mpira amevaa jezi ya mistari ya samawati, nyekundu na kijivu, kaptura nyeusi na soksi nyekundu. Anakimbia kwa kasi huku akiwa amebana mpira kwa nguvu.

Chumba hiki cha kulala kina muonekano wa kisasa na wa kuvutia; kikiwa na kitanda kikubwa chenye mashuka meupe yaliyopigwa pasi vizuri na blanketi ya kahawia inayolingana na rangi ya mapambo ya ukutani.

Watu wawili wanacheza badminton ndani ya ukumbi mkubwa wa michezo. Wanaume wawili wamesimama upande mmoja wa wavu, tayari kupiga koki huku mwanamke mmoja akiwa upande mwingine pia akiwa tayari kucheza. Wote wamevaa mavazi ya michezo pamoja na viatu maalum vya uwanjani. Ukumbi una sakafu ya kijani yenye mistari mieupe, inayoonyesha mipaka ya uwanja.

Chumba kimepambwa kwa rangi ya chungwa, na zambarau isiyokolea. Kikiwa na kitanda cha ghorofa, chenye fremu ya chuma. Juu kuna godoro lenye shuka, za kijani na nyeupe. Chini kuna shuka za kijivu, na nyeupe, zenye michoro.

Chumba kidogo chenye mwangaza hafifu kinaonekana. Kushoto, kuna kitanda kimoja chenye godoro na blanketi ya miraba ya samawati na nyeupe, na mto wa rangi ya pinki au nyeupe juu yake. Kulia mwa chumba kuna meza ya mstatili na karibu nayo kuna kiti cheupe cha plastiki.

Hii ni sehemu ya maabara ambayo tunaona meza mbili zinazofanana. Juu yake kuna vifaa vya maabara vya kufanyia utafiti. Chini ya meza hizi, kuna magurudumu ya kurahisisha kusafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kompyuta nyingi zimepangwa kwenye meza ndefu kwa mpangilio wa umbo la U au L. Kila moja ikiwa na kiti chake. Baadhi ya viti hivyo vina rangi ya njano na nyekundu. Sakafu ina rangi nyekundu iliyokoza huku kuta zikiwa nyeupe.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wawili kimepangwa kwa ustadi na urafiki, kikiwa na vitanda viwili vya mbao vilivyowekwa kila upande wa chumba. Kitanda cha kushoto kina shuka nyekundu zenye michoro na mto mweupe ulioandikwa maandishi kikiwa karibu na dirisha kubwa lenye mapazia ya samawati.

Kundi la watoto wanacheza kwenye uwanja wa tenisi wa rangi ya buluu. Kuna wavu mweupe unaotenganisha pande mbili za uwanja. Watoto wengine wamevaa nguo za michezo na wameshikilia raketi za tenisi. Nyuma yao kuna eneo la uwanja wa michezo na majengo.

Huu ni ukumbi mkubwa wa kisasa, uliojaa watu waliokaa, kwenye safu za viti, wakielekea upande wa jukwaa. Mwanga mkali kutoka kwenye taa za dari, unaangaza ukumbi mzima.

Mlango mkuu wa maktaba unaonekana ukiwa wazi, ukialika watu kuingia ndani, juu yake kuna bango jeupe lenye maandishi makubwa ya Library kwa herufi nyeusi . Pembeni upande wa kushoto na kulia kuna mabango makubwa ya mbao yenye rangi ya kahawia.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa, vyote vikawa na fremu za chuma nyeupe; kila kitanda kimefunikwa na shuka za rangi ya zambarau hafifu, pamoja na marinda zinazoendana. Mapazia ya rangi ya zambarau yamenyooshwa kwenye dirisha yakionyesha muundo wa kusisimua

Mchezaji wa mpira wa kikapu wa kike amesimama katikati ya uwanja akiwa ameshika mpira kwa mikono miwili akionekana kuwa katika hatua ya kujiandaa kurusha au kupiga pasi. Amevalia jezi ya njano na kaptura fupi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano umejaa watu walioketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu zinazopanda kuelekea nyuma. Watu hao wanaonekana kuwa makini wakisikiliza au kushiriki katika tukio linaloendelea.

Chumba cha kulala, kina vitanda viwili vya mbao, vilivyotandikwa, shuka nyekundu zenye michoro. Kuna kabati kubwa ya mbao yenye milango minne iliyosimamishwa ukutani. Dirisha lina mapazia mawili, moja jeupe, la ndani na lingine zito la kahawia.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama bweni kina vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma cheusi, vikiwa vimepangwa kwa safu kadhaa kwa karibu. Kila kitanda kkna godoro la rangi ya kahawia yenye muundo wa machungwa huku baadhi ya vitanda vikiwa na mablanketi yaliyokunjwa juu ya.

Mtoto akiwa ndani ya bwawa la kuogelea anavaa kofia nyeusi na miwani ya samawati inayomkinga macho. Maji inachuruzika na kumzunguka kwa nguvu ndogo. Pembeni kuna alama za mistari nyeupe na nyeusi zinazosaidia kuonyesha mipaka.

Chumba cha kompyuta kilichopangwa kwa usahihi kina safu mbili za kompyuta za mezani zinazotazamana. Kila dawati likiwa na skrini, kibodi na panya. Kompyuta zote zimewashwa zikionyesha programu au mfumo wa kujifunzia.

Kikundi cha wanawake wachanga wanaonekana kuwa na furaha na nguvu wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa nyasi. Wengi wao wamevaa masharti mekundu na kaptula nyeusi au sketi nyeusi pamoja na soksi nyeupe zenye mistari meusi. Wengine wana vifaa vya kushangilia vya rangi nyekundu mikononi mwao na wameziinua juu.

Mtoto anafanya mazoezi ya kuogelea ndani ya bwawa, amevaa kofia ya kuogelea ya rangi nyeusi na miwani ya samawati. Mikono wake uko mbele na kichwa chake kiko karibu kutoka juu ya maji ili apumue. Maji yanamnyunyiza usoni na mwilini mwake, yakionyesha mwendo wake wa kuogelea. Mawimbi madogo yanatokea kutokana na harakati zake.

Hapa ni darasani ambapo tunaona madawati yaliyopangwa kwa safu nadhifu. Kila dawati lina kiti chake. Nyuma ya darasa tunaona chati zilizobandikwa. Kuta ni za rangi ya kijivu na sakafu pia ni ya rangi hiyo.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana kuwa hosteli au vyumba vya kukodisha likiwa limejengwa kwa matofali ya mawe ya kijivu na sehemu zilizopambwa kwa rangi ya njano au dhahabu. Kila ghorofa lina balcony ndefu inayonyoosha upande mzima wa jengo imiwa na nguzo imara zilizojengwa kwa mawe.

Kijana aliye mbele, amevaa fulana ya samawati na kaptula nyeusi, akiwa ameshika chuma kizito, akisubiri kunyanyua huku wanaume wengine nyuma yake, wengi wao vijana wakitazama au wakisubiri zamu yao.

Darasa hili linaonekana kuwa safi na limepangwa kwa utaratibu likiwa na madawati mengi ya rangi ya samawati na nyeusi pamoja na viti vya plastiki vya rangi ya bluu. Madirisha mawili makubwa upande mmoja wa ukuta yanaingiza mwanga wa asili unaolifanya darasa kuwa na mwonekano wa kupendeza na wa kuvutia.

Mwanamke aliyevaa kofia, gauni lenye mistari nyekundu na viatu vyeupe anaonekana uwanjani akijiandaa kupiga mpira wa tenisi, anashikilia raga kwa mikono miwili na amekunja magoti tayari kwa hatua inayofuata.

Kundi la wasichana wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi za kijani na udongo wa kahawia. Wanne wanaonekana kwa wazi zaidi, wawili wakiwa kwenye jezi za rangi ya samawati na nyeupe huku wawili wakiwa wamevaa jezi za manjano.

Darasa tupu, lina madawati mengi ya mbao yaliyopangwa kwa safu, kila moja ikiwa na kiti chake. Ukuta wa mbele una ubao, ingawa maandishi hayaonekani wazi. Karatasi chache zimebandikwa ukutani juu ya ubao.

Chumba kidogo chenye vitanda viwili vya juu na chini vimepangwa kwa mbao. Kila moja kikiwa na godoro na blanketi. Kitanda kimoja kina blanketi lenye muundo wa nyota nyekundu na kingine lina maua ya rangi ya samawati na nyekundu. Kati ya vitanda kuna kabati jeupe.

Chumba kidogo kime andaliwa kwa unyenyekevu kinaonekana kuwa cha hosteli au cha mtu mmoja kuna kitanda kimoja chenye godoro na shuka la miraba lenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na mto mmoja juu yake. Kuta zimepakwa rangi ya beige inayo karibia kahawia.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa, kinachoonekana kutumika kama bweni. Kitanda cha karibu cha mbao kina ghorofa ya chini iliyo na gondoro lililofunikwa shuka ya maua ya njano na zambarau pamoja na mito miwili.

Kuta za kijani kibichi zinapea chumba mwonekano wa utulivu. Kitanda kikuu kiko katikati kikiwa na shuka zenye ruwaza za Kiafrika za nyeusi na nyeupe. Pazia la kitanda ni jeusi na kichwa chake kimeundwa na chuma.

Rafu ndefu za vitabu zimepangwa kwa mistari miwili mirefu zikizifanya njia wazi katikati. Vitabu vingi vya aina tofauti vimejaa rafu hizo zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo na hadithi. Taa ndefu zimetawanyika kwenye dari zikitoa mwanga angavu.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda cha ghorofa, chenye fremu ya chuma ya manjano hafifu na magodoro meupe kwenye kila ghorofa. Kushoto, kuna dirisha lililofunikwa na mapazia ya kahawia, mwanga wa asili, ukiingia na kuangaza chumba.

Hili ni basi la shule lenye rangi ya manjano. Limeandikwa St. Mary's School kwa herufi kubwa nyeusi upande wake. Pia kuna nembo ya shule karibu na sehemu ya mbele. Limeegeshwa kwenye eneo lililopakwa lami chini ya anga la mawingu.

Geti la chuma limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe, NEW EXECUTIVE LADIES HOSTEL , likionyesha kuwa, ni lango kuu, la kuingia kwenye hosteli hiyo. Nyuma yake, kuna jengo la ghorofa mbili, lenye rangi, ya samawati, na lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ufanisi kwa matumizi ya watu wawili kikiwa na kitanda cha ghorofa chenye frame ya mbao na magodoro yenye matandiko yenye rangi na michoro tofauti. Meza ya mbao, iliyoshikamana na ukuta inatandazwa na viti viwili vya plastiki vya rangi ya machungwa.

Chumba, kina vitanda viwili. Moja kikiwa cha mbao, chenye sehemu ya juu, na kabati iliyojengwa ndani. Kuna meza ndogo ya kuandikia, na kiti upande wa kulia. Kuta zimepakwa rangi ya zambarau, na kuna mapazia meupe, kwenye madirisha.

Chumba kidogo cha kulala kinaonekana kuwa cha mtu mmoja kikiwa safi na kimepangwa vizuri. Katikati ya chumba kuna kitanda chenye shuka la samawati na blanketi lililokunjwa. Kushoto mwa kitanda karibu na dirisha, kuna meza ya mbao na kiti cheusi na juu ya meza kuna chombo chenye maua.

Chumba tupu kinaonekana kikiwa na madawati mengi ya wanafunzi yaliyo na sehemu ya kuandikia ya kijivu na viti vya rangi hiyo hiyo yakiwa yamepangwa kwa safu zinazotazama upande mmoja. Pembeni kuna madirisha makubwa yenye fremu nyeusi yanayoingiza mwanga wa asili.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara una viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa mpangilio wa ngazi. Migongo ya viti ni ya rangi ya kahawia. Mwanga wa asili unaingia kwa mbali ukimulika safu za viti tupu.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao. Kila kimoja kimefunikwa na matandiko meupe na kina wavu wa mbu wa rangi nyeupe uliotundikwa juu. Kati kuna sakafu yenye vigae vya kijivu na zulia dogo la beiji.

Chumba kidogo chenye vitanda vya gorofa vimepangwa kimoja juu ya kingine. Kila kimoja kikiwa na godoro jeupe na taulo zilizokunjwa juu yake. Sakafu imetengenezwa kwa mbao. Mwonekano wa chumba unaashiria mazingira ya hosteli au nyumba ya kulala wageni.

Wanafunzi wa afya wamevaa makoti meupe na barakoa, wakiwa wamesimama kwenye meza ya mafunzo. Mkufunzi anawaelekeza kwa ishara huku baadhi yao wakishika vifaa vya kimatibabu kama sindano.

Chumba kimejaa kompyuta na watu wameketi mbele ya kompyuta, wakiwa kama wanafunzi au wafanyikazi. Mtu mmoja, amesimama karibu na mwanafunzi aliyevalia hijabu ya rangi ya samawati. Mtu huyo, anaonekana kumsaidia au kumwelekeza, kuhusu matumizi ya kompyuta.

Vijana wengi wameketi kwenye chumba kikubwa chenye viti na meza wakielekea mbele kama wanavyosikiliza kwa hadhara au kushiriki warsha. Baadhi yao wamevaa sare au mavazi ya kawaida ya wanafunzi. Huku wengine wakiwa na vitabu au vifaa vya kauandikia.

Watu wengi wanaoonekana kuwa wanafunzi wameketi kwenye meza na viti ndani ya chumba chenye mandhari ya darasa au ukumbi wa mihadhara, safu za watu zimepangwa kwa utaratibu baadhi yao wakiwa wameshika kalamu na daftari.

Wasichana wawili wanaonekana kuwa wanafunzi wanacheza hoki ya uwanjani kwenye uwanja wa nyasi ya kijani . Msichana upande wa kushoto, amevaa jezi ya samawati na nyekundu na buti nyeusi akiwa anatimu kijiti cha hoki huku akichomoka kwa kasi.

Kundi la watu, hasa wanawake na wasichana wadogo, linafanya kazi ya pamoja ya kuandaa chakula karibu na jengo lenye kuta za njano na samawati. Mbele mtu aliyevaa fulana ya kijani na suruali ya kijivu ameinama kidogo.

Kundi la wanafunzi wamekusanyika kwenye eneo la wazi, lenye nyasi na miti mirefu wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Mashati meupe ya mikono mirefu, tai nyeusi zenye nebo na suruali au sketi za rangi nyeusi.

Wanawake zaidi ya tano wamesimama ndani ya ukumbi mpana wakiwa wamevalia mavazi ya kupendeza ya rangi tofauti kama kijani, nyekundu na samawati, wakiwa katika harakati za kucheza au kushiriki tukio la kitamaduni.

Watoto wanne wamesimama kwenye uwanja wa michezo wenye mchanganyiko wa udongo mwekundu na nyasi. Kila mmoja akiwa amefunikwa macho kwa kitambaa cha njano. Wawili kati yao wamevaa sare nyekundu, huku wengine wawili wakiwa na sare za kijani kibichi.

Wanawake watano wamesimama mbele ya bango kubwa. Kila mmoja, amevaa mavazi ya kitamaduni tofauti. Wa kwanza, kushoto, anavaa vazi la machungwa, lenye mikanda nyekundu, na nyeupe, pamoja na mapambo ya shingoni, na kichwani.

Kundi la watoto wamesima mbele ya basi la shule la rangi ya njano iliyo na maandishi Thika Road Christian Soul kwa herufi kubwa nyeusi. Watoto wengi wamevaa sare za shule za samawati na baadhi yao wakiwa na fulana zenye maandishi run na nembo.

Msichana mdogo mwenye ngozi ya kahawia na nywele zilizofungwa sehemu anafanya ishara za mikono huku akitabasamu. Amevaa shati jeupe na koti dogo la samawati. Mikono yake imeinuliwa juu akionyesha ishara kwa vidole.

Mwanamke amejipinda kwa upole akishirikiana na mvulana mdogo mwenye sifa za Down Syndrome . Wote wakiwa karibu na meza yenye karatasi ya michoro ya rangi. Mtu mzima ana nywele zilizopangwa na amevaa nguo ya rangi nyeusi au zambarau iliyokolea.

Mikono hii ueda ni ya mtoto mdogo, inashughulika kwa makini na vikombe vidogo vya plastiki vyenye rangi angavu kama waridi, kijani kibichi, manjano na samawati. Mkono mmoja unashikilia kikombe cha manjano kwa umakini uku mkono mwingine ukiweka kiganja juu ya kikombe cha kijani kibichi.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye meza ya shughuli za sanaa akiwa anatabasamu kwa furaha. Anava miwani yenye fremu nyeusi, shati la samawati na shale nyekundu iliyofungwa shingoni.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu kubwa ameketi kwenye meza ya kijani darasani akiwa amevaa shati la mistari ya buluu na nyeupe. Anaonekana kuwa na furaha, labda kwa sababu ya mafanikio fulani au mazungumzo ya kufurahisha. Mikono ya mtu mzima inanyoroshwa mbele yake, ikionekana kama ishara ya kumpongeza au kumtia moyo.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akiwa ameelekea kwenye kompyuta ya pajani mbele yake huku akifanya ishara kwa mikono kwa umakini labda akitumia lugha ya ishara au akijibu maswali katika somo la mtandaoni.

Kundi la watoto wakiwa kwenye viti vya magurudumu wako ndani ya ukumbi mpana wa michezo wenye mwangaza wa kutosha. Mtoto wa kiume mwenye nywele za dhahabu na tabasamu pana yuko mbele kabisa. Amevaa shati la samawati na anaangalia moja kwa moja kamera kwa furaha.

Mtoto mdogo huenda mvulana ameketi mbele ya kompyuta ndani ya chumba kinachofanana na maabara ya teknolojia au sehemu ya michezo. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya samwati iliyo na mistari ya manjano.

Watu watano wako jikoni wakishiriki shughuli ya kupika kwa pamoja. Wannne wamesimama karibu na kaunta, huku mmoja akiwa ameketi kwenye kiti upande wa kushoto. Kila mmoja anavaa aproni ya rangi tofauti, njano, kijani, kijivu na nyekundu lenye tabaka nyeupe.

Mtu mzima, na mtoto mvulana, wanashiriki kutazama kompyuta kibao. Mwanamke amevaa kofia laini, ya rangi nyeusi, na shati lenye maua mekundu na meupe. Mtoto amevaa shati la polo, lenye mistari ya samawati na nyeupe.

Upande wa nyuma wa kichwa cha mtoto, unaonekana wazi akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kusikia kilichowekwa nyuma ya sikio lake. Kifaa hicho ni cha rangi ya beiji au nyepesi, na kinaonekana kuambatana vizuri na sikio lake.

Kijana wa kiume ameketi kwenye kiti cheupe mbele ya meza yenye rangi inayofanana. Akiwa makini akiangalia skrini ya kompyuta ndogo iliyo mbele yake, akiwa amevaa fulana ya manjano na kaptura. Anaonekana anatulia huku nywele zake fupi za kahawia zikipangwa kwa kawaida.

Wanawake wawili wameketi karibu kwenye dawati wakiwa wameelekeza macho yao kwenye kompyuta ya pajani iliyo mbele yao. Mwanamke mkubwa labda mlezi au mwalimu anamtazama mdogo kwa upendo na tabasamu pana huku yule mdogo anayeelekea kuwa na down syndrome pia anatabasamu kwa furaha.

Watoto wanne wenye furaha, wakiwa wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu, kila mmoja akiwa na mkono na nguo zilizojaa rangi mbalimbali. Mikono yao imepambwa kwa rangi tofauti, na baadhi yao wanashikilia vikombe au vyombo vya rangi vilivyotumika ku.

Mwanaume mwenye umri wa kati hadi mzee amelala kifudifudi juu ya sofa au kitanda , akiwa amevaa sweater ya rangi ya beji na miwani ya jua nyeusi. Ana ndevu fupi za kijivu na nywele fupi za rangi hio hio. Mikono yake imeegemea juu ya kitabu au karatasi ambapo anatumia vidole kusoma maandishi ya braille , aina ya maandishi yananyosomwa kwa kugusa.

Wavulana wawili wameketi mezani wakihusika na shuguli ya mziki. Moja wao anapiga gitaa kwa umakini huku mwenzake akishikilia fimbo ya kupigia ala ya mziki. Meza imejaa ala mbalimbali zenye rangi tofauti zinazovutia.

Mke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza wakicheza. Mtoto anajaribu kuweka kipande cha kijani kwenye kigingi, na mwanamke ameweka mikono yake karibu kumsaidia. Mandhari inaonyesha chumba na rafu zilizojaa vitu. Inaweza kuwa mazingira ya nyumbani au kituo cha elimu ya awali. Wote wawili wanaonekana kufurahia wakati wao pamoja.

Mtoto mvulana mwenye fulana ya manjano ameketi mezani akiwa anashika vipande vidogo vya rangi mbalimbali, huku mtu mzima, upande wa kushoto, mwanamke mwenye shati la mistari ya buluu akishirikiana naye kwa umakini.

Mwanamke mwenye nywele ndefu nyeusi, aliyevaa shati la bluu, ameketi karibu na msichana mdogo kwenye dawati la shule. Ameshika kompyuta kibao, huku akimwelekeza jambo kwa utulivu. Msichana ana nywele za kahawia zilizonyooka, amevaa vazi la samawati, na anashika kidole mdomoni.

Watoto watatu, wameketi darasani wakifanya kazi zao. Mtoto wa mbele yupo kwenye kiti cha magurudumu, akiandika kwa umakini kwenye karatasi. Nyuma yake, mwingine aliyevaa shati ya milia ya bluu na nyeupe naye anaandika.

Watu watatu ambao ni vijana wamekaa karibu kwenye meza katika mazingira ya ndani yenye rafu za vitabu nyuma yao. Mtu wa katikati amevaa shati la samawati na ana vichwa vya sauti vyeupe akionyesha kitu kwa kidole chake kwa shauku.

Mwalimu aliyevaa blausi ya kahawia anaketi na watoto wanne mezani wakiwa wanacheza kwa furaha na vipande vya lego vilivyowekwa kwenye trei kubwa ya plastiki ya rangi nyeusi. Watoto wawili wa mbele wana nywele za dhahabu, mmoja wa kike akiwa na vishikio viwili na mwingine wa kiume akiwa na fulana ya kijani kibichi.

Wanawake wawili wameketi mezani wakicheza mchezo wa vijiti, mmoja anaonekana kuwa mzee mwenye nywele fupi, amevaa shati la kijani na anainua mkono wake, kwa furaha akiwa na kijiti mkononi, mwingine ni kijana, mwenye nywele za kahawia zilizofungwa, na amevaa miwani.

Kundi la watu wengi, wao watoto wamekusanyika katika maktaba. Watoto wamekaa kwenye sakafu, wakimzunguka mtu mzima anayewasomea kitabu. Mbwa mkubwa mweupe amekaa karibu na mtu huyo. Rafu zilizojaa vitabu, zinaonekana nyuma na hali ya ushirikiano na furaha inaonekana miongoni mwa watoto na watu wazima waliopo.

Walimu wawili mwanamke na mwanamme wamesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa na fomulae za fizikia zinazohusiana na umeme mwanamke ananywele ndefu za kahawia na amevaa shati jeusi anaelezea kwa ishara za mikono akiwa natabasamu kwa usoni

Hawa ni wanawake wawili, wanaonekana wakishiriki pamoja kwenye kazi iliyo katika daftari. Mwanamke aliyeinama, anaonekana akitabasamu huku akiwa na nywele ndefu nyeusi na shati nyeupe. Mwanamke aliyeketi anaonekana mwenye mahitaji maalum.

Mwanaume aliyevalia shale shingoni na shati la njano. Anaonekana akishiriki katika sanaa ya kupaka rangi au uchoraji kwenye ubao mweupe ulio mbele yake. Mwanamke aliye kando yake anaonekana akimuelekeza. Mwanaume huyo ana mahitaji maalum.

Msichana mdogo mwenye furaha anatabasamu kwa upole huku akicheza mchezo wa shanga. Nywele zake za kahawia zimefungwa na amevaa miwani ya rangi ya zambarau pamoja na shati la waridi. Anaonekana kufurahia kila hatua anapozisongeza shanga.

Msichana mdogo amekaa mbele ya kompyuta. Mwanamke aliyevaa miwani, anayeonekana kuwa mtaalam, ameketi karibu naye, akimshika kwa upole kidevu na koo, kwa mikono yake miwili akionesha mwongozo wa sauti au matamshi.

Mtoto mdogo ameketi mezani akiwa na kitabu cha nukta nundu mbele yake. Mikono yake iko juu ya kurasa akiisoma kwa kugusa. Amevaa fulana ya mistari mekundu na meupe. Ingawa uso wake hauonekani vizuri, anaonekana kujikita kabisa kwenye kile anachofanya.

Hili ni darasa lenye mwalimu wa kike aliyesimama mbele, na anaonyesha kidole gumba juu. Ubao una maandishi na michoro. Wanafunzi wameketi kwenye madawati ya mbao wakielekea mbele.

Mtoto mchanga, amekaa kitandani, huku akitabasamu kwa furaha, akionyesha meno yake meupe. Amevaa shati la buluu, lenye kola nyeupe. Pembeni ya kitanda chake, kuna jozi la miguu bandia, ya rangi ya kahawia, yenye sehemu za chuma, zinazoiunganisha na viatu vya michezo, vya kijivu, yenye kamba za samawati, vimevalishwa juu yake.

Mwanamke mwenye miwani na shati ya samawati anatabasamu kwa upole huku akiinua mikono yake kuonyesha ishara, labda akifundisha lugha ya alama au kuhesabu. Msichana mdogo aliyeketi mbele yake, anatazama kwa umakini akijaribu kuiga ishara hizo kwa mikono yake.

Wanawake wawili wamesimama karibu na ubao mweusi ulioandikwa maandishi ya darasani. Mmoja wao anaonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome na anaangalia kwa umakini karatasi zinazoshikiliwa na mwanamke mwingine aliyevaa miwani, shati jeupe lisilo na mikono na suruali nyekundu.

Mwanamume ameketi kwenye benchi la mbao katika bustani lenye kijani kibichi. Amevaa fulana nyeupe, vesti ya rangi nyeusi au kijivu na suruali nyepesi. Amevaa miwani ya jua na ana vifaa vya kusikiliza muziki masikioni.

Wakiwa wamevalia fulana za samawati, washiriki wa kikao cha mafunzo wameketi kwa makini wakimsikiliza mwezeshaji anayeonekana mbele ya ubao mweupe. Mwezishaji huyo mwanamume mwenye ndevu anatumia kijiti kuelekeza maandishi kwenye ubao huku akifafanua jambo.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu, ameketi kando ya mtoto wa kike, aliyevalia shati la milia lenye rangi ya samawati na njano. Mtoto huyo anaangalia chini kwa makini. Mkono wake umeinuka kuelekea vitu kwenye meza ikionekana kuwa anajifunza au kucheza na vifaa vya elimu.

Watu wawili wameketi kwenye meza katika mazingira ya ndani yenye mwangaza mzuri labda mkahawani. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu nyeusi na mavazi ya samawati, anazungumza kwa lugha ya ishara akitumia mikono yake kwa ustadi huku akiwa na tabasamu la kirafiki.

Mikono ya mtu mzima na mtoto inashirikiana kupanga pete za rangi tofauti, kwenye mchezo wa mbao yenye vikingi vya wima. Mchezo huo una rangi angavu zinazovutia na pete zimetawanyika juu ya uso wa mbao, zikisubiri kupangwa kwa mpangilio sahihi.

Wanawake wawili wameketi karibu kwenye meza nyeupe wakiwa katika mazingira yanayoashiria mafunzo au majaribio ya kisayansi. Mwanmke wa kulia ambaye ni kijana ana kifaa cheusi kichwani chenye waya zinazoelekea kwenye kifaa kingine mezani. Huenda ni kifaa cha kupima shughuli za ubongo.

Msichana mdogo amevaa vifaa vya sauti vyeusi akiwa na nywele ya rangi ya kimanjano na shati ya rangi ya kijani anaonekana akisikiliza kitu au kutazama kitu kilicho nje ya picha. Mandhari inaonyesha ukuta wa rangi ya mbao na watu walio fifia nyuma yake wakionekana kwa mbali.

Mezani, mwanamke na mvulana mdogo, wameketi bega kwa bega, wakitazama kwa makini kompyuta kibao, iliyowekwa katikati yao, mwanamke huyo, anaonekana mwenye furaha, akiwa anatabasamu kwa upole, huku macho yake yakielekezwa kwenye kifaa hicho, amependeza kwa nguo ya bluu, iliyopambwa kwa rangi nyepesi.

Mwanamke mzima amevaa fulana ya waridi, suruali nyeusi na viatu vya kahawia, ameketi sakafuni kwenye zulia la rangi nyingi na msichana mdogo. Ana nywele ndefu zilizofungwa na ameinama kidogo kumwelekeza msichana kwenye kitabu.

Watoto wanne wa shule ya msingi wamevalia sare zinazofanana, mashati ya samawati hafifu na suruali za samawati nzito wakiwa wamesimama pamoja kwa furaha. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa upole huku akiwa katikati ya kundi.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu zilizofungwa amesimama inje akisoma kitabu chenye jarada la zambarau. Amevaa fulana la njano na miwani ya njano inayong'aa. Tabasamu ndogo linamwelea usoni mwake huku akijikita kwenye kusoma.

Mtoto mwenye mahitaji maalum, ambaye ni mdogo, mwenye tabasamu kubwa, anacheza kinanda cha kahawia kwa furaha kubwa. Amevaa fulana nyeupe ndani na fulana nyekundu isiyo na mikono juu, huku mikono yake ikigusa funguo za kinanda zenye rangi mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe.

Watu wanne wazima wamekaa mezani wakijihusisha na shughuli za ubunifu, wakitumia vifaa kama rangi, gundi na karatasi kwa miradi ya sanaa. Mwanamke wa kushoto ameshika kitu mkononi mwake kana kwamba akikagua au akikifanyia kazi.

Kijana ameketi kwenye sofa la kijani limau, akiwa na shati la kijani kibichi, fulana ya kijivu na suruali ya kahawia. Mikono yake iko juu ya kitabu kikubwa, akiangalia upande wa kushoto akifikiria. Anaonekana kuwa katika eneo la kisasa kama maktaba.

Watoto kadhaa wameketi sakafuni ndani ya darasa wakimwangalia mtu mzima aliye mbele yao. Labda mwalimu ambaye haonekani vizuri. Watoto wanne wameinua mikono yao juu kwa wakati mmoja wakionyesha hamu ya kujibu au kushiriki.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa makini mbele ya kompyuta ndogo. Amevaa shati la manjano na anaandika kwenye daftari huku akitazama skrini ya kompyuta inayoonyesha grafu na chati, ikiashiria shughuli ya uchambuzi wa data.

Mtoto mdogo wa kiume mwenye asili ya Kiafrika anasimama kwa msaada wa kifaa maalum cha kutembea akiwa na tabasamu angavu usoni. Macho yake yanaelekezwa moja kwa moja kwenye kamera. Amevalia fulana ya mikono mirefu yenye rangi ya samawati na kijivu.

Mwanamke anaonekana anayefundisha watoto darasani, akiwa amevaa rinda la machungwa lenye michoro pamoja na sakafu nyeupe shingoni. Ameinua vidole viwili juu kwa mkono wake wa kulia, akionekana kuwaelekeza au kuuliza maswali.

Watoto wawili wapo darasani, aliye mbele ameketi dawatini na anatumia mguu wake mdogo kushika penseli na kuandika kwenye karatasi akiwa amevaa shati la rangi ya samawati iliyopauka na akiwa hana mikono.

Mtoto mdogo wa kiume ameketi kwenye meza ya manjano akiwa amevaa vesti ya kijivu yenye mpaka mwekundu. Mbele yake kuna chombo cha plastiki chenye kifuniko cheupe na pembeni yake, kuna mtu mzima ambaye anaonekana kwa sehemu tu akimuelekeza au kumwonesha jambo kwa kutumia kidole.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia, ameketi mezani akijishughulisha kuunganisha vipande vya plastiki vyenye rangi tofauti, huenda ni herufi au maumbo ya kuchezea. Amevaa sweta yenye milia ya kijivu, zambarau na samawati na macho yake yameelekezwa kwenye kazi yake kwa makini.

Watu kadhaa wanashiriki katika maonyesho ya sanaa, ndani ya jengo lenye mwanga mwingi. Mwanamke aliyavaa tishati nyeupe, amesimama karibu na kijana mdogo mwenye kifaa cha kusikia; wakichunguza rangi zilizoyeyushwa kwenye karatasi kubwa.